Daktari wa macho anamchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa. Wote wawili wameweka nyuso zao karibu na sehemu za kutazamia za kifaa hicho, wakihusika katika mchakato wa uchunguzi wa ndani ya jicho. Mazingira yanafanana ya kliniki ya ofisi ya afya, ikiwa na kabati pembeni lenye vifaa vya matibabu. Hii ni taswira ya huduma ya afya ya macho, ikiangazia umuhimu wa uchunguzi wa kitaalamu na teknolojia ya kisasa katika utunzaji wa kuona.

Daktari na wauguzi wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji wanafanya kazi kwa umakini katika chumba cha upasuaji chenye mwangaza wa kutosha. Mgonjwa amelazwa kwenye meza ya upasuaji akiwa amefunikwa kwa vitambaa vya sterilised huku vifaa vya kitabibu kama mashine za ufwatiliaji. Taa kubwa za upasuaji na mirija ya hivi vikiwa karibu.

Mfanyakazi wa afya ameandika kwa kalamu nyekundu kwenye daftari la matibabu lenye kichwa Kadex, huku meza ikiwa na fomu za hospitali, jalada la samawati lililoandikwa County Government of Mandera Health Services Department Medical Record, pamoja na sinia la plastiki lenye sindano na chupa za dawa, likionyesha utaratibu wa kila siku wa kurekodi huduma kwa wagonjwa.

Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali akiwa ameunganishwa na mashine ya kupimia hali muhimu za mwili pamoja na mashine ya kupumulia. Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga anasimama pembeni akimhudumia kwa makini. Vyombo mbalimbali vya kitabibu viko ndani ya chumba hicho vikisisitiza mazingira ya huduma maututi na juhudi za kitabibu katika kuhifadhi uhai wa wagonjwa.

Mtu anapokea chanjo kwenye mkono wa juu kutoka kwa mtoa huduma aliyevaa aproni nyeupe na barakoa ya samawati. Pembeni mhudumu mwingine wake anasimama kwa makini akiwa pia amevalia barakoa. Meza iliyo na kitambaa cheupe na benki ipo nyuma yao ikikamilisha mandhari ya kituo cha afya au kampeni ya chanjo. Mazingira yanasisitiza umuhimu wa huduma za kinga katika jamii.

Wahudumu wa afya wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji ya kijani kibichi na kofia za samawati wanaendesha upasuaji kwa umakini, kila mmoja akitekeleza jukumu maalum. Vifaa vya kitabibu vinaonekana nyuma yao vikionyesha mazingira ya chumba cha upasuaji kilichopangwa kwa usahihi na usalama wa hali ya juu.

ameketi kwenye kiti cha hospitali akichangia damu. Mkono wake wa kushoto umewekewa sindano na bomba la damu linaelekea kwenye mfuko maalum. Anaonekana kushika mpira wa kijani kwa mkono mwingine ili kusaidia mtiririko wa damu. Mazingira haya yanaashiria mchakato wa hiari kwa utoaji damu kwa ajili ya kusaidia wagonjwa wanaohitaji.

Ugonjwa aliyevalia gauni la hospitali anatembea kwa msaada wa mhudumu afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga yakiwemo suti nyeupe, glavu na ngao ya uso. Mhudumu huyo anamshika mgonjwa kwa upole mgongoni akimsaidia kusogea katika eneo linaloonekana kuwa na hospitali lenye vifaa vya kitabibu nyuma. Mandhari inasisitiza huduma ya huruma tahadhari za kiafya na mshikamano katika mazingira ya tiba.

Katika mazingira ya wazi ya kijiji au jamii, mtu aliyevaa sare nyeupe na glavu anatoa huduma ya kitabibu kwa mtu mwingine aliyevalia fulana yenye chapa mkononi na kaptura cheki. Wengine wameketi karibu kwenye viti vya plastiki vya samawati wakishiriki tukio hilo la afya ya jamii au huduma ya kijamii ya kujitolea.

Gari la huduma ya afya ya rununu limepambwa kwa maputo na utepe wa rangi nyekundu na nyeupe likiwa na ngazi ya kupanda kuingia ndani ya kliniki hiyo maandishi ya upande wa gari yanayo ujumbe wa kuwatakia na kuwa wagonjwa wakionyesha nia ya kuto huduma za afya kwa jamii kwa njia ya kiubunifu. Mazingira ya nje yana miti na jengo la jirani ikikamilisha mandhari inayosongezwa karibu na walengwa.

Gari la huduma ya afya limesimama pembezoni mwa eneo la wazi likiwa na nembo ya msalaba wa samawati upande wa pili wake ikionyesha kuwa ni kliniki tembezi chini ya kivuli cha kizingiti chake. Watu wachache wamesimama karibu wakiwasiliana au wakingoja huduma huku viti vyekundu viwili vikiwa vimewekwa karibu.

Watu wameketi na kusimama katika mkusanyiko wa kijamii ulioandaliwa nje mbele ya gari jeupe lenye maandishi ya kituo cha afya cha jamii. Meza ya huduma ina vifaa vya kitabibu huku mhudumu akisimama karibu na dawa akiwahudumia na kutoa maelezo kwa waliokusanyika. Mazingira ni ya kijijini yakionyesha jitihada za kutoa hduuma za afya kwa jamii.

Mtu ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akitabasamu huku akiwa amevaa shati la denim na kitambaa cha pinki kifuani. Mikono miwili yenye glavu inashikilia vifaa vya meno, kioo cha daktari na kifaa cha kuchunguza. Mandhari inaakisi huduma ya afya ya meno katika mazingira safi na ya kirafiki.

Mdomo wa mtu umefunguliwa kiasi ukionyesha meno ya juu yaliyo na nafasi kubwa, mengine yakiwa yamechipuka au kupungua. Meno ya chini yamepangika kwa kiasi lakini si kwa usawa kamili. Mandhari inaangazia changamoto za kiafya ya kinywa, zinazoweza kuhitaji matibabu ya meno, au urekebishaji wa muundo wa meno.

Mwanafunzi aliyevalia sare anashika doli wa mamba akiwaelekeza watoto kuhusu namna ya kupiga mswaki huku wengine wakitazama wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya samawati. Mazingira ni ya nje enye nyasi yakionyesha somo la afya na na kinyua linaloendeshwa kwa njia ya maonyesho.

Mtu ameshika fimbo nyembamba au kijiti cheupe mbele ya mandhari ya kijani kibichi. Muonekano wa karibu na kazi ya uteuzi wa mikono kama chombo cha hisia utendaji labda katika muktadha wa utafiti wa mazingira matumizio ya kijiti kwa madhumuni ya kusaidia kuona. Mchanganyiko wa rangi na mkao unaoibua hisia za utulivu umakini na shughuli wao asili isiyo na haraka.

Mdomo wa mtu wa umeonyeshwa kwa karibu ukisisitiza meno meupe yaliyopangwa kwa usawa yanayoakisi mwangaza wa taa. Mandhari ni ya ndani na maandishi kwa kiholanzi chini na picha yanashiria furaha au kuridhika baada ya utaratibu wa kiafya wa meno kukamilika huenda ni usafi wa meno au uwekaji wa vigae vya meno vya kisasa uwasilishaji wa picha ni wa kibiashara au kujieleza fahari.

Meno ya mgonjwa yanatibiwa kwa kutumia kifaa cha kuchimba cha meno kinachoshikiliwa na mkono uliofunikwa na glavu katika mazingira safi ya daktari wa meno. Hii ni sehemu ya huduma za matibabu ya meno zinazohitaji uangalifu mkubwa na ustadi wa kitabibu.

Daktari wa meno aliyevalia glovu na miwani anafanya uchunguzi ndani ya mdomo wa mngojwa kwa kutumia kioo na kifaa cha kuchunguza. Maandari ya karibu unaonyesha taaluma na umakini wa huduma ya afya ya meno katika mazingira salama na ya kitaalamu.

Mkono wa mtu umezamisha kijiti chembamba kwenye udongo uliofunikwa kwa majani, na vijimea, ikiwa ni ishara shughuli ya kilimo, upandaji au uchunguzi wa mchanga, mandhari ina mwanga asilia na uoto wa kijani, ikiakisi uhusiano wa karibu kati ya binadamu, na mazingira asili.

Kikosi cha wazima moto kikiwa katika mbio wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kinga ikiashiria hali ya dharura au mazoezi ya kukabiliana na moto. Mchanganyiko wa harakati, magari ya zimamoto na majengo ya nyuma huonyesha mshikamano na umakini wa kikazi katika mazingira ya mji.

gari jeupe ya huduma ya afya lenye nembo ya msalaba mwekundu limeegeshwa mbele ya jengo la manjano lenye maandishi genesis del sahara . Tairi la akiba limewekwa juu ya gari, huku mandhari ya nyuma yakiwa na miti na anga ya samawati angavu yakionyesha utulivu wa utayari wa huduma.

Gari la wagonjwa linaonekana limesimama mbele ya jengo lenye paa la samawati upande wake limeandikwa St John ambulance huku neno ambulance likiwa mbele kwa rangi ya kijani. Mbele ya gari hilo. mtu aliyevaa koti jeusi na miwani ya jua anapita. Mandhari ya nyuma ina nyasi na miti na mlango wa gari la wagonjwa uko wazi likiwa tayari kwa dharura.

Boti ya mbao imebeba watu waliovaa mavazi ya usalama na barakoa wakisafirisha msaada wa chakula uliyotiwa nembo ya shirika la mpango ya chakula duniani. Boti zingine ziko karibu zikitiririka kwenye maji ya mto zikionyesha juhudi za kibinadamu katika mazingira yenye changamoto.

Mtu aliyevaa mavazi mekundu anatembea kwenye maji ya mafuriko akiwa amebeba watoto wawili huku mwingine akielekea karibu naye. Mandhari ya nyuma ina majengo ya makaazi yaliyozingirwa na maji yakionyesha athari kubwa za mafuriko na hali ya uokoaji au kuhama kwa dharura.

Maji ya mafuriko yamewafunika watu hadi kiunoni wakitembea kwa tahadhari kupitia mkondo wa maji ya tope. Baadhi yao wamevaa mavesti mekundu wakionekana kama wahudumu ya uokoaji huku mmoja akibeba beseni la samawati kichwani. Mandhari ya kijani kuzunguka inaashiria tukio hili limetokea maeneo ya vijijini au pembezoni.

Watu wawili wanatembea kwenye eneo lililofurika na maji ya mvua na udongo. Mmoja amevaa kope nyeupe na fulana yenye nembo ya mraba wa rangi nyekundu, akionyesha ishara ya msaada wa kibinadamu. Nyuma yake kuna bango la manjano lenye maandishi ya Mama Watoto Foundation, likiashiria huduma za elimu, afya, maendeleo ya jamii, na usaidizi kwa wanawake na vijana. Hali hii inaonyesha juhudi za kutoa msaada kwa waathirika wa maafa.

Majani mabichi ya mimea michanga yamechipuka kwa mpangilio mzuri katika udongo mweusi wenye rutuba, yakionyesha hatua ya mwanzo ya kilimo shambani. Picha imepigwa kwa mtazamo wa chini uliotokea katikati ya mistari ya mimea, hali inayozingatia uzuri wa maendeleo ya kilimo na umbo asili wa majani yanayomea kwa kasi.

Mbele kuna uoto wa nyasi na vichaka vya hudhurungi vilivyokauka vinavyoonyesha ukame au msimu wa baridi. Kule mbali kuna msitu wa miti mikubwa isio na majani ikiashiria majira ya mapuputiko au baridi kali. Anga ni la kijivu lililofunikwa na mawingu likiongeza hisia ya utulivu na ukimya kwa asili inayopumzika kabla ya mabadiliko ya msimu.

Mashini ya maabara ya kisasa yenye lensi mbili imewekwa juuu ya meza pembeni ya daftari yenye maandishi ya uchunguzi wa sampuli mbalimbali. Sanduku na chati ya vipimo ukutani vinaonyesha mazingira utafiti wa kisayansi huku vifaa vikiwa vimepangwa kwa utaratibu unaoonyesha umakini wa kazi ya maabara.

Majengo mawili ya rangi ya kijani na samawati yamesimama kando ya barabara ya changarawe. Milango miwili Iko wazi huku watu wakiwa ndani ya jengo wakiendesha shughuli zao. Baadhi wakiwa wamevaa mavazi ya hospitali. Mazingira yamezungukwa na miti na anga linaonekana kuwa la mawingu.

Mwingo safi la hudua za afya na mlango wa samawati wenye maandishi high unit na kando yake kuna viti viwili na dawati lenye vifaa vya kitabibu. Ukutani imebandikwa mabango mawili yenye ujumbe wa Good Health Starts With You , ikieleza mambo ya kufanya na ya kuepuka hili kulinda afya ya macho. Mandhari inaonyesha mazingira ya kitabibu yaliojipangilia na yanao lenga huduma maalum za macho.

Gari la wagonjwa limeegeshwa nje ya jengo la matibabu huku mtu mmoja ameketi karibu na benchi. Mazingira haya yanaeleza huduma ya dharura na usimamizi wa afya kwa jamii. Mandhari inaakisi utayari wa sekta ya tiba katika hali ya dharura.

Blanketi nyekundu na ya samawati zimemfunika mgonjwa aliyelala kitandani hospitalini, kifaa cha matibabu kikiwa karibu kinachoonyesha vipimo vya afya. Sakafu ya kijivu na mtu aliyesimama kando ya kitanda vinaongeza utulivu wa mazingira na huduma wa afya.

Mashine ya xrei ya meno aina ya Panoramic imesimama kutani ikiwa na mkono unaozunguka na kichwa cha kupigia picha karibu na dawati lenye karatasi na kompyuta sakafu ya vigae na paneli za umeme ukutani vinaonyesha mpangilio safi na wa kitaalam wa chumba cha upigaji picha za kitiba.

Mgonjwa ameketi mbele ya daktari kwenye meza yenye nyaraka nyingi zikiwemo fomu za uchunguzi wa kikuu na vifaa vya kuandikia ,kompyuta na faili na njano linaashiria mazingira rasmi ya utambuzi au ushauri wa kitabibu huku daktari akiandika kwa makini.

Ndani ya chumba ya kliniki ya meno kuna kiti maalum cha mngonjwa wa meno chenye rangi ya zamawati kibichi pamoja na vifaa vya kisasa vya tiba . Mtaalamu wa afya aliyevaa kofia ya kufunika nywele na miwani anafanya kazi karibu na kiti hicho. Juu kuna taa wa kuangaza kwa ajili ya uchunguzi huku pembeni kukiwa na sinki sabuni na vyombo kutunzia taka kwa rangi tafauti.

Chumba cha huduma ya afya kikiwa na pazia ya kijani la faraga lililosimamishwa kwenye fremu ya chuma pamoja na mtungi wa dawa uliowekwa kwenye stendi ya sindano. Mandhari unaonyesha kuta ya kijani na sakafu ya vigae na meza ya dawa iliyo na Draw upande wa kulia. Hali hii inaashiria maandalizi ya huduma ya tiba katika hospitali au zahanati.

Hili ni kabati la kisasa la kuhifadhia dawa au vifaa vya matibabu lina rafu tano zinazoweza kuvutwa sehemu ya juu ya samawati na fremu ya chuma yenye magurudumu kwa uhamishaji rahisi ,pembeni kuna vyombo vya taka na chombo cha sindano.

Chuma cha kusaidia kutembea kimesimama juu ya sakafu ya vigae kando ya kiti cheusi kikiwa na mipini ya mpira na miguu yenye mipira ya plastiki kudhabiti, mandhari na ukuta wa samawati, iki ashiria matumizi ya kifaa hiki katika mazingira ya afya au nyumbani kwa uazida uwa maji. Salama na kujitegemea.

Vifaa vya matibabu kuhifadhiwa ndani ya jokofu kuna masanduku ya dawa ,sindano na chupa ndogo ndogo zilizopangwa kwenye rafu na kwenye mlango wa jokofu, kontaina jeupe juu lina na chupa nyingine ndani yake na pembeni kuna vifaa viwili vinavyoonekana kama kalamu za sindano.

Kuni mbili za plastiki moja nyeusi na nyingine nyekundu zimesimama kwenye uso wa kijani wa meza sakafu wenye madoa doa na miguu ya mtu aliyevaa suruali ya giza inaonekana chini vikiongeza hisia za majaribio au onyesho la vifaa katika mazingira ya kujifunza au kazi mdogo mdogo.

Ujumbe wa kuhamasisha afya ya akili umetolewa kwa maandishi makubwa ya zambarau yakisema, mental health awareness. Chini yake kuna ujumbe mfupi unaosema, ni wakati wa kuyazoea mazungumzo kuhusu afya ya akili. Mtu mmoja ameketi kwenye kiti akishika kichwa kwa mikono akiwa na maumivu ya kiakili huku mchoro wa mikorogo kichwani ukiwakilisha msongo wa mawazo.

Mhudumu wa afya mwenye glavu za samawati anampa mtoto dawa kwa kutumia sindano ya mdomoni huku mtoto aliyevalia nguo za waridi akishikiliwa kwa upole na mtu mzima. Nyuma mtu mwingine anachukua kumbukumbu kwa kalamu na daftari. Tukio hili linaangazia huduma ya afya ya msingi kwa watoto hasa chanjo ya ufuatiliaji wa lishe.

Mtu anasafisha mikona ya kwenye kituo cha kisasa cha kunawa kilicho na rangi ya samwati na kijani mbele yake kikiwa na besini na bomba la maji. Kando picha ndogo ndogo zinaonyesha watu wengine wakitumia huduma hio. Mazingira haya ya wazi yanaashiria kampeni ya usafi au afya ya jamii katika eneo la umma.

Huyu ni mtoto mdogo akipokea matone ya dawa mdomoni kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevaa koti la samawati na barakoa. Mtoto anasimama mbele ya ukuta na macho yake yameelekezwa juu akionyesha uaminifu na utulivu. Mtaalamu na mshika kwa upole kichwani huku akihakikisha nampatia matone kwa uangalifu.

Kidonda kidogo cha mviringo kimejitokeza juu ya ngozi ya mkono kikiwa na madoa mekundu yanayoashiria mwasho au uvimbe wa eneo hilo. Ndani ya kidonda kuna majimaji jambo linaloweza kuhusiana na maambukizi au jeraha la ngozi. Mavazi ya mtu pia yana rangi za paste zenye michoro maridadi yakiongeza maisha ya muktadha wa kila siku.

Mwanamke amempeba mtoto mchanga kwa mhudumu wa afya akiwa tayari kumpatia chanjo wote wako kwenye chumba yenye viti vya mbao na vivaa vya mzingi vya tiba vikionyesha hudumu ya kinga Kwa jamii watu wengine wawili walioketi karibu wanashuhudia tukio hilo wakisisitiza humuhimu wa uamasishaji wa afya katika mazingira ja jamii

Picha inaonyesha mtu mzima akiwa karibu na mtoto aliye ndani ya kitanda cha mtoto katika chumba kilichopambwa kwa mandhari ya watoto. Ukutani kuna mchoro wa katuni ya Winnie the Pooh na namba nne na rangi ya samawati; ikiashiria huenda ni chumba cha watoto mwenye umri wa miaka minne. Mandhari yote ina taswira ya utulivu upendo na uandalizi wa mzazi kwa mtoto wake.

Mtoto ameketi kitulivu huku akipokea chanjo kwenye mkono kutoka kwa mtoa huduma aliyejikita katika kazi yake. Pembeni kuna watu wengine wakifuatilia tukio hilo na meza yenye vifaa vya matibabu ikiwa nyuma yao katika mazingira ya wazi. Mandhari inaangazia juhudi za afya ya jamii na umuhimu wa kinga kwa watoto.

Watu kadhaa wameshiriki shughuli ya usafi wa mazingira wakiwa wamevaa glovu wakikusanya taka kwenye mfuko mkubwa mweusi wa plastiki. Mmoja ana kofia ya kijani na begi jekundu mgongoni mwingine akiwa na fulana nyeupe yenye nembo ya kijani na barakoa. Mandhari ni ya jua kali yakionyesha mshikamano wa kijamii na kujitolea kwa ajili ya mazingira safi.

Sindano imechomekwa ndani ya chupa yenye kimiminika cha rangi ya samawati uku kiowevu hicho kikionekana kuvutwa ndani ya sindano. Mandhari hii inaashiria hatua ya maandilizi ya tiba au chanjo katika mazingira ya afya ikisisitiza usafi na umakini wa matibabu vya kisasa.

Mtoto amelazwa kwenye kitanda cha hospitali, akiwa amefunikwa blanketi la waridi. Bomba la oxigeni likiwa limewekwa puani. Vifaa vya matibabu vimepangwa pembeni, pamoja na kikapu chenye nyaya, huku ukuta wa chumba ukiwa na rangi ya waridi na kabati la kijivu, likiwa limeifadhi vifaa.

Chupa ndogo yenye dawa ya kimimika nyekundu imeshikiliwa kwa tahadhari, ikiwa na kifuniko cha tone, tone kilichounganishwa. Nembo na maandishi kwenye lebo vinaashiria matumizi ya kitabibu au maabara yakionyesha uzingatiaji wa usalama na usahihi katika huduma ya afya; utafiti wa kisanyansi.

Mikono ya mtu mzima imemshika mtoto mdogo kwa upole huku kidole chake kikichorwa kwa alama nyeusi kwa kutumia pini. Mtu mzima amevaa fulana ya njano na kitambulisho cha samawati, ishara ya afisa au mhudumu wa afya. Mtoto amevalia nguo nyeupe na nyekundu. Tukio hili linadhihirisha zoezi la afya ya jamii huenda ni chanjo au kampeni ya ufatiliaji wa afya ya watoto wadogo.

Vidonge vya rangi ya samawati na nyeupe, sindano na chupa yenye maandishi, fluoride only, imewekwa mezani pamoja na karatasi iliyoandikwa malaria likidhihirisha vifaa vya tiba au kampeni ya uhamasishaji dhidi ya ugonjwa huo. Mandhari ya kiafya inaashiria umuhimu wa matibabu na kinga ya magonjwa katika jamii.

Mtoto anapewa chanjo ya mdomo na mhudumu wa afya aliyevaa fulana ya manjano. Mtoto anashikiliwa na mtu mwingine kwa upole ili awe tulivu wakati wa kupata matone cha chanjo. Tukio hili linafanyika kwenye mazingira ya huduma ya jamii likiwa na lengo la kuimarisha afya ya watoto na kuzuia magonjwa yanayozuilika.

Sehemu ya mguu la kifundo imevimba na kubadilika rangi kua ya zambarau, samawati na nyekundu ikionyesha uwepo wa majeraha wa msuko suko mkubwa, mguu umelala juu ya sakafu ya mbao pali inayodokeza kupumzishwa baada ya tukio la kuumia. Mwonekano huu huonyesha dalili za kuumia kwa tishu laini au kuvunjika kwa mfupa.

Mtu amesimama kwenye uwanja wa mpira wa kikapu, akiwa ameshika mpira wa kikapu kwa mkono mmoja na begi la Nike lenye mistari ya kijani kibichi kwa mkono mwingine. Sakafu ya mbao yenye mistari ya uwanjani inaonekana wazi, ikiashiria kwamba mazoezi au mechi yamekamilika

Mwanariadha ameketi chini kwenye uwanja wa mbio za riadha akishika mguu wa kulia kwa maumivu yanayoashiria jeraha la misuli. Ana jezi ya michezo ya rangi nyeupe na nyeusi na viatu ya rangi nyeupe. Mistari ya uwanja inatenganisha njia za mbio ikisisitiza mazingira rasmi ya mashindano ya michezo.

Mabontia wawili wakiwa ulingoni wamevaa glavu nyekundu na za samawati huku mpiganaji wa glavu za samawati akimrushia mpinzani wake konde kali usoni. Mwanga wa ukumbu unaoangazia mvutano na nguvu ya tukio, likionyesha ushindani wa hali ya juu na uweledi wa mchezo wa ndondi.

Shina la mgomba limebeba kundi la ndizi changa za kijani zenye umbo imara huku ua la ndizi likining'inia. Chini yake majani mapana ya kijani yanazunguka panda hiyo yakionyesha uzalishaji hai katika mazingira ya bustani ya kitropiki yenye rutuba.

Majani mapana ya kijani yenye mshipa mweupe yanaota karibu na bati la mabati na jiwe kubwa yakionyesha mmeo uliokomaa katika mazingira ya nje yenye mwangaza wa kutosha. Mpangilio wa majani wa eneo la mimea unaashiria hali nzuri ya ukuaji katika mazingira ya kawaida ya makazi au bustani ya nyumbani.

Majani marefu ya kijani yamechipuka kwa wingi kutoka ardhini na kuzungukwa na matawi madogo pamoja na majani yaliyokauka. Mazingira ya nyuma yana miti ya kijani kibichi ikichanganyikana na anga ya samawati, yakitoa hali ya asili iliyo tulivu na uhai.

Majani mapana ya kijani yaliochanua yameota katika hadhi ya bustani au shamba yakionyesha afya njema na ukuaji mzuri wa mmea. Baadhi ya majani yana madoa madogo ya wadudu yakionyesha mwingiliano wa asili katika mazingira yenye rotuba. Mazingira ya nyuma yamejaa uoto yakionyesha uzuri wa maumbile ya kijani kibichi.

Majani ya kijani yenye kingo zilizokatika na bikumba vidogoo vya mauwa yanamea kakikati ya nyasi na mimea mingine, mandhari ya asili yenye mawe na kijiti huashiria eneo la kichaka au bustani ya porini. Mimea inonekana kuwa yenye afya na kustawi vizuri katika mazingira yake ya kiasili.

Shina la mgomba limebeba kichane cha ndizi changa zenye ngozi ya kijani zikining'inia katika ya majani mapana ya kijani kibichi inayopenya mwanga wa jua. mandhari ya nyuma ina mimea mingine ikiakisi mazingira ya kilimo cha ndizi katika hali ya hewa ya kitropiki enye rotuba.

Majani mabichi ya mimea mbalimbali yameota kwenye udongo wa wazi yakichanganyika na nyasi kavu na matawi yaliyokauka. Miale ya jua huangaza mandhari hii ya asili ikiashiria uoto unaochipua katikati ya mabaki ya msimu uliopita.

Majani ya muhogo yenye mishipa ya rangi nyekundu yanachanua kwa upana katikati ya shamba lenye mimea tofauti tofauti. Nguzo ya mbao imesimama wima karibu na kiwavi wa kijani huku mandhari ya nyuma ikijaa miti na uoto wa asili ikielezea mazingira ya kilimo cha kienyeji chenye uzingatiaji wa asili na uridhi wa kilimo endelevu.